Uwanjani kuna shabiki ambao wamekuja kushabikia timu zao. Wamekuwa wanafurahia. Wameinua bendera ya Kenya wakizishabikia timu zao.

Ofisi za kiserikali, kuna watu waliokalia katika viti foleni wakingoja kuhudumiwa, kuna wawili ambao wamesimama, kuna mtoto mdogo aliyebebwa kuna rangi ya kijani, nyekundu, nyeupe na pia kuna michoro kadhaa kadhaa ukutani na pia kuna taa zilizowakwa.

Kongamano la kisiasa ya Jubilee, huku ikiongezwa na kinara wa chama hicho, rais wa nne, Uhuru Kenyatta Muigai, akiwa na mashabiki wake, kwenye kongamano hili, wakifurahi na kutoa hotuba kadhaa.

Ofisi za kiserikali Huduma Kenya. Kunaonekana kuna wa huduma ambao wana waonyesha au kuwaongoza raia, jinsi ya kuhudumiwa katika huduma hizi. Pia kuna picha za kamera ambazo zinaonekana zikichukuliwa au zikirekodiwa katika huduma hii.

Halaiki ya watu uwanjani ambao wanaonekana kuwa ni mashabiki, kuna shabiki ambaye amesimama na kushika bendera mkononi, bendera ambao inarangi nne, nyeupe, nyekundu, nyeusi na ngau pia katikati.

Viongozi wa kiserikali kuna wale ambao wamevalia mihiwani kuna wawili wakisalimiana kuna wenye ambao wanaonyesha furaha wengine wanazungumza viongozi wenyewe wamesimama kuna madawadi kuna glasi za maji kuna rununu kwenye meza.

Ofisi za kiserekali, ya Huduma Kenya, ambapo jengo hili kimechorwa mchoro, ya rangi ya nyeusi, kijani, na nyekundu, kuna, wahudumu, ambao wamepanga foleni, nje ya jengo hili, huku wamevalia mavazi ya, nyeupe, nyeusi, na nyekundu.

Huduma za serikali ambapo kuna watu wamepanga foleni wakingojea kusajiliwa kupata huduma namba. Kunao ambao wameketi chini wamevalia maski wakishughulikia a mmoja wa maafisa wa serikali.

Michezo aina ya mchezo ya mpira wa mkono ambao unachezwa na wanawake, kuna timu mbili moja ambao wamevaa rangi ya samawati na ingine ya nyeupe, kuna mashabiki pia ambao wamekuja kushabikia timu zao.

Kongamano la kiserekali, ambalo linaonekana kuwa ni la mahakama, kuna moja aliyesimama akishika kipasasauti huku akihutubia, watu, kuna bendera pia la, ya Kenya ambayo imeekwa pembeni mwa ukuta, pia kuna, karatasi ambayo iliyo andikwa Milimani High Court Cival Division.

Rais wa watu wa jamuhuri wa Kenya, Muigai Uhuru Kenyatta ,akiwa na viongozi wa serikali. Kuna askari ambaye anamfuata nyuma. Kuna watu wengine ambao wamesimama nyuma. Kuna dirisha ambalo linaonekana na ukuta pia. Kuna matawi ambayo yanaonekana ya rangi ya kijani kibichi.

Uwanjani kuna watu waliokuja kushabikia michezo ,kuna aliyevalia jezi iliyoandikwa KDF na kubeba kitu kichwani kilicho andikwa GOR. Kuna wachezaji kadha wa kadhaa.

Hii inaonekana kuwa afisi ya serekali, ambayo imeandikwa huduma Kenya. Kuna watu ambao wanaonekana wakitoka nje za afisi hii, kuna askari pia aliyesimama mlangoni mwa afisi hii, kuna rangi ambazo zinaonyesha bendera ya Kenya ambayo ni rangi ya nyeusi, nyeupe, na kijani kibichi na nyekundu, na pia kuna gari ambalo limeegeshwa kando la jumba hili.